Hili ni duka la viatu vipya vya watoto. Kuna vilivyo vidogo na vingine vikubwa. Kuna vyeusi, vyeupe, vya samawati, vya udhurungi na rangi zingine nyingi. Vimewekwa kwa njia ya kuning'inia ili vionekane kwa urahisi na wanunuzi.

Hili ni duka la nguo hasa za kijinsia ya kiume, kama vile makoti na mashati mengi sana, yenye rangi za kutofautiana. Kuna rafu kadhaa wa kadha, zilizowekwa juu ya kabati na katikati mwa chumba hiki. Limewekwa taa nzuri za kupendeza, zinazoongeza mwangaza humu ndani.

Hapa ni ndani ya duka la mavazi hasa za kiume. Kuna mashati yaliyopangwa juu ya rafu, viatu, suruali ndefu, koti na kofia.

Hili ni duka la nguo za ndani za wanawake. Kuna aina tofauti za sindiria na chupi zilizopangwa kwa njia ya kuning'inia, zikiwa na rangi na mitindo mbalimbali. Lebo zenye ukubwa zinaonekana zikionyesha vipimo za nguo hizi. Mandhari ya jumla ni ya eneo la rejareja lililojaa nguo za ndani kwa ajili ya mazao.

Haya ni mandhari ya ndani ya duka la nguo, haswa za kike yenye rafu na vigingi vilivyojaa mavazi ya aina mbalimbali. Mwangaza mkuu unatokana na taa za chumba hiki. Rangi ya waridi inaonekana kwenye kuta na sehemu za dari. Mandhari haya yanaashiria biashara ya rejareja ya nguo na duka la mitindo.

Hili ni duka la nguo, lina vipengele mbaili mbali ili mteja awe na wakati mwepesi wa kutafuata anachokitaka. Dhali lake ni la kuvuti ajabu, lina mataa mengini mno yenye madoido mazuri ya kupendeza. Kuna viti viwili ambavyo vimewekwa pembeni mwa nafasi hii.

Duka la mavazi limepambwa kwa mitindo ya kisasa na rangi zinazovutia. Wanasesere wamevalishwa nguo mbalimbali kuonyesha bidhaa kwa wateja wanaopita. Ndani kuna rafu zilizojaa mashati, suruali, na nguo za mitindo tofauti kwa jinsia zote. Jina la biashara limeandikwa juu kwa herufi kubwa zinazosomeka kwa urahisi.

Hapa ni ndani ya duka la mavazi na mitindo. Lina mikufu, vipochi, mishipi, kofia, miwani, vibeti, na virembesho vya aina nyingi. Kunayo sanamu nyeusi, ya kuonyesha mitindo imevalishwa vitu mbalimbali, ili wateja waone vinavyofanana.

Kabati hili la kisasa lina nguo nyingi sana haswa za jinsia ya kiume. Kuna mashati mengi, fulana, koti na kofia. Sehemu ya chini kuna bidhaa kadhaa wa kadhaa zilizofungiwa ndani. Juu nako kuna sehemu iliyowekwa boxi ya rangi ya kaki.

Hiki ni chumba kilicho ndani ya nyumba katika chumba cha kulala .Kinatumiwa kuhifadhi mavazi, viatu, mikoba na vitu kadha wa kadha ambavyo mtu anaitaji kuvaa mwilini. Kuna kiti cha hali ya juu cheusi kati ya chumba hicho. Na kando kuna kiti kingine kidogo cheusi.

Gari jeupe aina ya Toyota HIAS limeegeshwa kando ya barabara karibu na jengo. Usajili wake ni KDG 795S. Mandhari inaonyesha eneo lenye majengo na miti. Hali ya anga inaonekana kuwa na mawingu kidogo.

Trela hili kubwa lenye rangi ya chungwa hutumika katika usafirishaji wa bidhaa zito na kubwa. Kwa sasa limebeba magari madogo aina ya kibinafsi yenye rangi tofauti.

Kifaa kilicho katika eneo la gari huonyesha kasi ikionyesha mwendo wa kilomita kwa saa. Kipimo cha mafuta kinaonyesha nusu tenki, taa nyekundu zikiwa zimewashwa. Sehemu hii ya deshibodi inaonyesha hali ya gari wakati fulani. Vioo vingine vya gari vinaonekana pembeni vikiashiria uwepo wa vipengele vingine muhimu.

Gari hili aina ya Toyota Hearse limeegeshwa kando. Linatumika sana kwa usafiri wa abiria na mizingo. Faida yake ni uwezo wake wa kubeba watu wengi, nafasi kubwa ya mizigo na uimara wake. Mara nyingi huendeshwa kama teksi au gari la kusafiri umbali mrefu. Kutoka na ufanisi wake wa mafuta na utendaji.

Gari hili kwa aina ya Toyota Hiace limeegeshwa kando. Limefungwa milango na madirisha. Usajili wake ni nambari KCN 709X.

Katika shamba hili lenye nyasi fupi na miti kuna sherehe inayoendelea. Hema za rangi nyeupe zimewekwa sehemu moja ili waliohudhuria waketi ndani. Magari mengi yameegeshwa nalo ua la waya na vigogo limeanguka.. Kuna watu waliotapaka kila mahali.

Gari hili aina ya Mitsubishi Pajero hutumika kwa usafiri katika maeneo mbali mbali. Lina uwezo wa kupita kwenye barabara korofi na lina nafasi kubwa ya abiria na mizigo. Faida zake ni pamoja na uimara, nguvu na uwezo wa kukabiliana na hali ngumu za barabara. Limeegeshwa ndani ya jumba na rangi yake ni fedha.

Hili ni lori kubwa la rangi ya machungwa likiwa limebeba magari mengi juu. Ni ya kampuni iitwayo HVS ambayo inahusika na usafirishaji wa magari. Kuna ina mbalimbali za magari yaliyobebwa ikiwemo meupe, meusi na kijani kibichi, yote yakiwa yamepangwa kwa ustadi juu ya lori.

Hapa ni ndani ya gari upande wa dereva na upande wa abiria. Ndani ni rangi nyeusi na nje nyekundu. Milango yake miwili imefunguliwa. Kuna uwezekano ya kwamba limetoka kuoshwa maana ni safi sana.

Gari hili kubwa na lenye kifahari ni aina ya Pajero. Ni lenye rangi ya kifedha. Liko ndani ya maegesho, na kuna magari mengine humo ndani.

Gari aina ya toyota hiace linaonekana katika mandhari ya nje, likiwa limeegeshwa karibu na eneo la milima. Lina rangi ya fedha na lina madirisha meusi. Nembo ya kampuni ya usafiri inayoitwa leisure deals , inaonekana upande wake. Mandhari ya nyuma inaonyesha ukuta mkubwa wa mlima, wenye mawe na nyasi kavu chini.

Hapa ni ndani ya gari ambalo lina viti vilivyofunikwa kwa kitambaa kijivu vikiwa na mikono ya kupumzikia katikati. Mandhari ya nje ya gari kama vile nyasi na miti yanaonekana kupitia madirisha. Nafasi ya abiria inaonekana kuwa safi na iliyotunzwa vizuri. Muundo wa ndani unaashiria kwamba gari hili huenda ikawa la zamani au lililorekebishwa.

Hili ni duka kubwa la maonyesho, kuna magari matatu yaliyoegeshwa ili yauzwe. Muuzaji amesimama nyuma ya dawati lake leupe akisubiri wateja.

Gari hili ni lenye rangi ya fedha na aina ya Toyota HiAce, limeegeshwa hapo na kufungwa milango yake na madirisha. Kuna nyasi na jiwe kubwa nyuma yake.

Trela kubwa ya rangi ya bluu imebeba magari kadhaa, ikiwa kwenye kiwanda au eneo la kusafirishia. Magari haya yanaonekana yakiwa yamepakiwa kwa uangalifu, tayari kwa kusafirishwa.

Jengo la kisasa lenye vioo vikubwa limepangwa magari madogo mbele yake. Mandhari ni safi na ya kibiashara. Huenda ni duka au maonyesho ya magari mapya.

Treni kubwa limebeba magari kadhaa juu yake likiwa limepakiwa tayari kwa usafirishaji. Lina magurudumu mengi na limeundwa mahususi kwa ajili ya kusafirisha vyombo vya usafiri vingine. Kuna watu wamesimama karibu na lori, labda wakikagua mizigo au wakijiandaa kuondoka. Mandhari inaonyesha eneo la wazi na majengo nyuma ikonyesha mazingira ya viwandani au kituo cha usafirishaji.

Hapa ni ndani ya gari la kibinafsi. Rangi ni nyeusi na nje ni nyekundu, Milango yote miwili, upande wa dereva na abiria imefunguliwa.

Hili ni gari leusi lenye gurudumu la aloi lenye rangi ya fedha. Tairi lake lina muundo mzuri sana kwenye upande. Gari hili limeegeshwa kwa eneo lililotengenezwa kwa mawe, nyasi na zege zinazoonekana nyuma yake.

Hili ni soko linalouza bidhaa za kimaasai. Kuna aina mbalimbali za mapambo kama vile shanga na mikoba, zilizopangwa kwa ustadi. Rangi mbalimbali zinavutia macho na kuonyesha utamaduni wa kimaasai. Soko hili lina shuguli nyingi, maana kuna wateja na wafanya biashara wengi.

Mkusanyiko wa mapambo ya mikono yamewekwa kwa mpangilio mzuri kwenye kitambaa cha buluu. Vitu hivi vimeundwa kwa rangi mbalimbalizinazowakilisha utambulisho wa mataifa mbalimbali. Baadhi ya bidhaa zimepambwa kwa maneno yanayohusiana na nchi ya Kenya. Wengine hutumia shanga hizi kama zawadi au kumbukumbu za utalii.

Hapa ni sokoni kuna aina zote za mboga na nafaka. Kama karoti, nyanya, vitunguu, pilipili hoho, nguo, leso na kadhalika. Muuzaji anahudumia msichana aliyekuja kununua bidhaa zake.

Ndani ya jengo la biashara, wauzaji wamepanga bidhaa zao kwa ustadi. Matunda mbalimbali yamewekwa kwa rangi na mpangilio unaovutia wateja. Watu wachache wanaonekana wakizungumza au kusubiri huduma. Mazingira yanadhihirisha shughuli nyingi za kila siku katika eneo la manunuzi.

Bila shaka hapa ni sokoni, maana kuna aina tofauti za mboga safi, zilizojaa rangi na mvuto. Mimea ya viungo imefungwa kwa nyuzi na kuwekwa kwa safu. Mazao haya yanavutia kwa kuashiria ubichi na hali nzuri ya mazingira ya kilimo.

Ndizi nyingi zimepangwa kwa njia ya kuninginia. Baadhi zikiwa zimeiva na zingine mbichi zingine ndogo na zingine kubwa. Nyanya nyekundu zimekusanywa chini tayari kwa kuuzwa. Juu kuna kisu kikubwa kimeegemezwa labda kwa ajili ya kukata matunda. Eneo hili ni sokoni au kwenye duka la matunda na mboga.

Hapa kuna soko wazi ambapo watu wananunua na kuuza bidhaa mbalimbali kama mboga, matunda na vifaa vya ujenzi. Lina shughuli nyingi na watu wantembea hapa na kule wakifanya biashara. Kuna baadhi yao ambao wameketi karibu na vifaa vya ujenzi wakipumzika au kusubiri wateja. Mandhari inaonyesha shuhuli za kawaida za kila siku katika soko la wazi.

Eneo hili linaonyesha soko kubwa lenye watu wengi, pengine ni kitovu cha biashara. Kuna bidhaa mbalimbali zikiwemo matunda na mboga zilizopangwa kwenye vikapu na masanduku. Majengo yaliyopo nyuma yanaashiria mazingira ya mji au eneo la kibiashara. Mwangaza wa asili unaonyesha kuwa ni wakati wa mchana.

Hili ni duka la nyama. Wauzaji wako tayari kuhudumia wanunuzi. Kuna jokofu kubwa lililo hapa. Shati zimening'inia kwenye ukuta, zikiwemo picha za rais wa Kenya.

Hapa ni soko la bidhaa za watalii. Linaonyesha wateja wakitazama na kununua bidhaa mbali mbali. Wafanya biashara wengi wamepanga bidhaa zao kama vile: sanamu za mbao, uchoraji na vitambaa. Mzunguko wa watu unaonyesha shughuli za kawaida za kibiashara. Eneo hili ni maarufu kwa watalii wanaotafuta kumbukumbu za safari zao.

Hili ni jumba kubwa la ghorofa la kifahari ambalo liko katika maeneo ya makazi. Magari yameegeshwa mbele ya jengo hili na kuna mandhari ya kijani kibichi.

Nyumba hili refu lenye ghorofa nyingi ni la wapangaji. Lina madirisha mengi na nyaya za umeme zimetanda angani, huku mawingu machache yakionekana.

Haya ni majengo kadhaa ya makazi yenye ghorofa nyingi. Moja lina rangi ya manjano na lingine likiwa na mchanganyiko wa rangi tofauti. Gari jeupe limeegeshwa mbele ya nyumba hizo karibu na kibanda kidogo hafifu. Mandhari ya eneo hili inaonyesha maeneo ya kijani kibichi na ukuta wa mawe. Anga ni safi na ina mawingu machache ikionyesha hali ya hewa ni nzuri.

Hili ni jumba kubwa la ghorofa la kifahari. Lina rangi nzuri na madirisha makubwa. Hapo mbele kunaonekana kuna pikipiki na kunayo ngazi ambayo imeegeshwa kwenye ukuta.

Nyumba za kifahari zimepangwa vizuri zina madirisha makubwa na rangi nyeupe, magari yameegeshwa na mimea imepandwa kando ya barabara ya matofali chini ya anga safi.

Hapa ni katika mtaa wa kifahari wa mabwenyenye. Nyumba nzuri za ghorofa, nyeupe zimejengwa na madirisha mengi ya kuvutia. Mimea imepandwa ili kuongeza ustaarabu.

Jengo hili limejengwa kwa mawe na lina milango mitatu ya chuma yenye milango nyeusi. Juu yake kuna mzigo mkubwa wa kuni zilizopangwa kiholela zikionekana kuwa tayari kwa matumizi. Eneo linalozunguka limejaa changarawe likiwa safi na wazi bila vizingiti. Mbali kidogo , nyaya za umeme zinapita angani likiwa la samawati na mawingu machache.

Majengo ya ghorofa, yanaonekana katikati ya mtaa wenye biashara kama vile duka la DAJA la kuuza viti. Nyaya za umeme zimetanda angani na anga ni safi bila mawingu.

Nyumba hili kubwa la ghorofa kwa jina Three Unit ni la kukodisha lina kampuni ya mabati iitwayo Miale. Jina hilo limeandikwa kwa herufi kubwa na rangi nyekundu ili wateja waone kwa urahisi. Pembeni kuna kibao cha kuonyesha namba wapangaji watakayo ipiga iwapo wanataka kuishi hapa.

Haya ni majumba ya ghorofa ya kifahari, nyumba moja ni ya kampuni ya Plumeria. Majumba haya yana ustarabu wa kina. Mandhari yake ni ya kuvutia. Kuna kibao kikubwa kinachoonyesha nambari ya rununu ya kupiga iwapo mteja ana haja na chumba chochote.

Majengo ya makazi yanaendelea kujengwa katika eneo la mtaa wa mjini. Uwekezaji huu unasaidia kupunguza uhaba wa hifadhi ya watu mijini. Mazingira yaliyo wazi yanaonyesha uwezekano ya matumizi bora ya ardhi iliyosalia .Hatua hii inachochea maendeleo ya miundo mbinu na ukuwaji wa kiuchumi kwa jamii husika.

Hili ni jumba kubwa la ghorofa la kifahari. Lina madirisha mengi na rangi ya kuvutia. Linaitwa M4 Apartment. Chini kuna maduka na juu kuna wapangaji.

Nyumba hizi zina kuta za matofali na paa zilizoezekwa. Kuna bustani ndogo na miti iliyopandwa vizuri, pamoja na eneo lililotandazwa na kokoto. Mnara wa maji unaweza kuonekana pia.

Hiki ni kibao kinachoonyesha hoteli ya fedha. Vyumba vyake umbali ilipo ambao ni mia mia tano kutoka barabara ya Kigoni Kilimani. Malipo yake ni kuanzia dola themanini kwa siku ikiwemo kiamsha kinywa. Nambari za simu pia zimeandikwa hapo ili mteja awasiliane nao.

Hili ni tangazo la ofisi za kukodisha na kuuza zilizopo Kilimani . Zina nafasi kubwa na huduma bora. Anwani ya eneo ni kwenye barabara ya Marcus Garvey . Namba ya simu ya mawasiliano imetolewa kwa ajili ya maulizo. Jengo lenyewe linaonekana ni la kisasa, la kuvutia na refu.

Hili ni jengo kubwa la kisasa, kifahari na ghorofa nyingi na la kuvutia. Upande wa kulia kuna tangazo la rangi za Crown linaloonekana pamoja na bango la to let . Muundo wa jengo una safu zilizojengwa ndani na anga la mawingu linatoa mandhari nzuri.

Haya ni makao ya wapangaji na ya kibinafsi. Ni ya kuvutia sana na yenye kifahari. Kuna ukuta uliozunguka majumba haya na kuna tenki za kuhifadhi maji zilizowekwa juu haswa mabwenyenye ndio huishi mahali kama hapa.

Ukuta wa saruji unaozunguka eneo hili, umejengwa kwa ustadi kuhakikisha usalama. Mlango wa chuma ulio wazi unaonyesha nafasi ya kuingilia. Sakafu ya nje imepambwa kwa marumaru ya kufyatuliwa kwa umbo la mstatili. Jukwaa la juu lina uzio wa chuma na paa lililoinuliwa, likiongeza mvuto wa sehemu hii.

Hapa ni katika duka kubwa nzuri na la kuvutia la matunda. Mananasi yamepangwa vizuri kwenye rafu za kioo, mhudumu akiwa tayari kutoa huduma zake. Bei ya nanasi moja imeonyesha kwenye kibao kidogo. Watu wanafanya manunuzi nyuma wakichagua bidhaa.

Hapa ni ndani mwa duka kubwa la Carrefour, upande wa bidhaa za mboga kama vile ndizi, kabichi, nyanya, viazi, mayai na kadhalika. Kunazo pia switi, kashata na matunda na mbegu zilizokaushwa.

Hapa ni ndani ya duka kubwa. Eneo la nyama na samaki limeonyeshwa wazi. Wateja wanatembea karibu na rafu zilizojaa bidhaa. Samani kama vile meza na viti vimepangwa kwa ajili ya wageni. Taa zinaangaza vizuri sehemu mbalimbali ndani ya jumba hili.

Hili ni jumba kubwa lililoko mjini. Kuna biashara kadhaa wa kadhaa zinazoendelea kwa mfano kampuni ya nywele kwa jina ya Ashley's, ya miwani kwa jina Baoz, ya viatu kwa jina Bata na duka kubwa la bidhaa kwa jina Quickmart. Nje kuna wateja walioko na magari yaliyoegeshwa.

Duka hili lina aina mbalimbali za karanga, mbegu na nafaka zilizopangwa kwenye vyombo vya uwazi kwa ajili ya kuuzwa kwa wingi. Bidhaa hizi zimewekwa kwenye rafu zikiwa tayari kuuzwa.

Hapa ni katika duka kubwa lenye bidhaa kadha wa kadha. Wateja wamemiminika humu kununua. Upande huu ni kwenye vifaa vya kuhifadhi chakula, ambavyo hutumika jikoni. Mama mmoja anachukua chombo, huku akiwa na pochi lake kwenye mkono wa kushoto.

Hili ni duka kubwa la kisasa la mboga la matunda. Kuna aina kama nyanya, karoti, viazi, vitunguu, membe, mandizi na kadhalika. Wachuuzi wanaonekana huku wahudumu wakiwa tayari kuuza.

Hapa ni ndani ya maduka makubwa ya kisasa, kuna maonyesho ya taa za sola. vifaa hivi vimepangwa juu ya meza kubwa tayari kwa wateja kununua. Ziko na aina tofauti na ni nyingi mno. Mwangaza huu hutumia nishati ya jua hivyo ni rafiki wa mazingira na huokoa gharama za umeme.

Bidhaa za karatasi za choo zimepangwa kwa wingi katika sehemu ya offer maalum. Karatasi hizi za chapa ya tena zimepangwa kwenye rafu ya muda zikiwa na matangazo yanayoashiria punguzo la bei. Mazingira ya eneo hili yanaonyesha rafu zingine zilizojaa bidhaa mbalimbali kawaida katika maduka makubwa. Uwepo wa bidhaa hizi kwa wingi unaweza kuashiria maandalizi ya mauzo mengi au offer ya msimu.

Hizi ni rafu za duka kubwa. Zimepangwa bidhaa mbali mbali kama vile: sabuni, vitu vya kuoshea nyumba na vyombo na taulo za kujipanguzia mikono.

Hapa ni ndani ya duka kubwa ambapo kuna wanunuzi na kunao wachuuzi. Mabango yanaonekana kuninginia kutoka kwenye dali yakiwa yameandikwa bei ya bidhaa. Vitu vyote vimepangwa kwenye rafu kwa utaratibu na kwa umakini.

Hii ni sehemu ya duka la kuoka, bidhaa tamu zimewekwa kwa ajili ya wateja. Kuna aina mbalimbali za mikate yenye mapambo ya rangi tofauti na matunda. Chini ya friji kuna vitafunio vya kukaangwa kama sambusa na vijitumbua virefu. Kikapu cha plastiki cha manjano kimewekwa karibu tayari kwa ununuzi.

Hapa ni ndani ya duka kubwa la kisasa. Limepangwa vizuri likiwa na matunda, mboga na bidhaa mbalimbali. Wateja wanatembea na kununua, huku wafanyikazi wakihudumu kwa ufanisi.

Watu wananunua bidhaa mbalimbali katika duka kubwa la kisasa. Wahudumu wanaelekeza wateja ili kuhakikisha huduma bora. Mazao safi, mikate na bidhaa za pakiti zimepangwa kwa mpangilio mzuri. Hii huimarisha afya, uchumi wa jamii na kurahisisha upatikanaji wa mahitaji ya kila siku.

Jumba hili kubwa la ghorofa la kifahari liko Navias ambayo ni duka kubwa ya vifaa zote za matumizi ya mwanadamu haswa ya kila siku iliko. Pia lina shule ya Summit iliyo katika ghorofa ya sita.

Hapa kuna rafu katika duka la vyakula iliyojaa mboga na matunda mbalimbali kama vile nyanya, matango na biriganya. Bei za bidhaa zimeonyeshwa kwenye ubao mdogo. Mteja mmoja anaonekana karibu na rafu labda akichagua bidhaa. Nafasi hii inaonekana kama sehemu ya soko kubwa au duka la mboga.

Rafu za duka kubwa zimejazwa bidhaa mbali mbali kama vile: karatasi za choo, michuzi na vyakula vingine. Zimepangwa kwa utaratibu na mpangilio mzuri.

Hapa ni ndani ya duka kubwa sana. Bidhaa nyingi mno zimepangwa kwa utaratibu na umakini. Kuna vyakula, mafuta na kadhalika. Bei zinaningia kutoka kwenye dari.